Ndani ya jengo upo mkusanyiko wa watu wazima, huku kukionekana wamama wakiendesha mada ya mijadala mbalimbali katika kuelimisha mambo mbalimbali yanayowahusu wamama na wababa na watu wazima. Hii hua pamoja na afya ya uzazi wa mpango, uwekezaji na masuala ya kifedha yanayotolewa kwa watu wazima.

Elimu ya watu wazima wakiwa wa kiume na wa kike wameketi katika meza wakiangalia kifaa maalumu wanachokijadili na kujifunza hii huonesha uwekezaji katika sekta ya elimu kwa rika zote, ambapo haichagui umri, jinsia na uzee.

Wanawake wawili wakiwa wameketi wakiandika na kujadiliana mambo mbalimbali kwenye kitabu. Hii ni namna nyepesi ya kupata elimu kwa watu wazima, ambayo huwasaidia watu wazima kupata maarifa sahihi yatakayowawezesha katika kukabiliana na maisha na kuongeza ujuzi utakaoboresha vipato vyao na familia zao.

Ndani ya jengo lenye madirisha wazi na meza kuna mjadala unao endelea, ambapo watu wameketi katika kuizunguka meza, wakiwa na zana za kujifunzia kama karatasi, kompyuta, madaftari. Hii huonyesha namna gani elimu ya watu wazima hutolewa katika vikao na ufundishaji katika taasisi na sehemu mbalimbali.

Watu wazima wamekusanyika wakitazama na kuchunguza saketi ya kusambaza umeme ndani ya nyumba iliyotengenezwa na kuwekwa juu ya meza. Mazingira yanaonesha ubora wa vitendo unaowezesha watuwazima kupata ujuzi wa kutumia umeme salama na kwa ufanisi wa majumbani mwao.

Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi nadhifu akiwa ameshikilia kompyuta, akiwa anatoa mada wakati wanaume na wanawake watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti wakimsikiliza ndani ya ukumbi. Hii ni namna nyepesi ya uwasilishwaji wa mada na maarifa kwa watu wazima kama katika mijadala.

Katika ukumbi mkubwa wenye madirisha na taa zilizo wazi, watu wameketi kwa umbo la pembe nne; kukiwa na meza na maji na viti, wakimsikiliza mwakilishaji mada akiwa amekaa katikati yao. Hii ni namna inayotumika katika kutoa elimu kwa watu wazima hasa kwenye maeneo ya vikao katika taasisi na maeneo mbalimbali.

Ndani ya ukumbi watu wazima wakiume na wakike wameketi kwa mpangilio mzuri wakijifunza mafunzo ya elimu ya watu wazima. Mpangilio huu unaonyesha mazingira ya kujifunza yenye nidhamu na mshikamano ambapo washiriki wanapata fursa za kuongeza maarifa, ujuzi na ustadi kwa ajili ya maisha yao.

Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama, huku akimwangalia mwanafunzi wake wa umri mkubwa, akiwa anajaribu kujaza hesabu zilizoandikwa katika ubao, wakati huo wako watu wazima wakiwa wameketi ndani ya darasa wakiangalia majibu hayo. Hii huonyesha elimu ya watu wazima katika kuwapatia elimu bora ya kuwawezesha kwenye maisha yao,

Mwanaume mmoja aliyevalia mavazi nadhifu akiwa amesimama akitoa mada huku watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti kwa umakini wakimsikiliza. Hii huonyesha elimu ya watu wazima katika kuongeza ujuzi na maarifa na yenye kuwasaidia kwenye majukumu yao ya kila siku.

Watu wazima wakike na wakiume wameketi kwenye darasa wakifuatilia mafunzo huku mwakilishi wa mada akiwa wakiume akielezea mada hiyo. Mazingira haya yanaelezea shughuli za elimu ya watu wazima, zikilenga kuongeza maarifa na ujuzi kwa watu wakubwa katika jamii.

Ndani ya duka kubwa la vitabu lenye rafu mbalimbali zilizopangiliwa vizuri, zikiwa na vitabu vilivyoandikwa picha mbalimbali na aina ya mafunzo yanayofundishwa. Yupo mwanamke mmoja akiangalia na kuchagua vitabu hivyo. Hii huonyesha jitihada za upatikanaji wa elimu katika elimu ya watu wazima.

Viti mbalimbali vilivyopakwa rangi tofauti vilivyounganishwa kwenye chuma kwa ajili ya kubembea vilivyowekwa kwenye kiwanja. Hii ni namna nyepesi inayoonesha mabembeo wanaotumia watoto kwa ajili ya burudani na kukuza afya ya akili pamoja na miwili.

Kifaa maalumu kinachotumiwa na watoto kwa ajili ya kubembea kimesimamishwa imara kikiwa na ngazi za kupandia na sehemu ya kuremkia. Hii huonyesha juhudi za kuboresha miundombinu katika kuwezesha watoto kujenga afya ya akili pamoja na mwili.

Katikati ya majengo mazuri ya kuvutia kuna uwanja wa michezo, ukiwa na vifaa mbalimbali vya kuchezea na kujifunzia. Mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa michezo katika kukuza akili, afya na maendeleo ya kijamii ya watoto katika elimu ya awali.

Mbele ya jengo la kisasa, lenye madirisha ya vioo. Kuna uwanja wenye kijani kibichi na mabembea mbalimbali kadha wa kadha, ambapo kila bembea lina mtoto anayebembea. Hii inaonyesha mandhari ya shule za kisasa za elimu ya awali, ambapo watoto hupata muda wa kujifunza na kuburudika na kujenga afya ya akili pamoja na mwili.

Jengo lililopigwa simenti na chuma zikionekana na ofisi kwa mbali, ikiashiria majengo ya shule za misingi ambapo kunakuwa na korido kwa ajili ya wanafunzi kujifunzia, hizi ni juhudi za serikalii katika kuboresha miundombinu ya elimu wezeshi kwa ajili ya afya na mazingira sanifu kwa walimu na wanafunzi.

Somo la Hesabu likiwa limefundishwa na kuandikwa kwenye ubao maalumu mzuri likiwa linamaanisha "Zungushia namba tano, nne, mbili na sita". Kuna mwalimu akiwa amesimama kwa makini na kwa tabasamu akiwatazama wanafunzi wanachojaza. Hii ni namna nyepesi inayotumika katika kujifunza katika elimu ya shule ya msingi.

Mwalimu wa jinsia ya kike amesimama mbele ya ubao akifundisha somo la hisabati, huku wanafunzi wakiwa wameketi kwenye madawati yao wakimsikiliza kwa makini. Hii huonyesha mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji katika shule za misingi.

Vitabu vya aina moja vyenye jina "Ayubu mashakani", vyenye rangi nyekundu, vikiwa vimepangwa vizuri kwa mpangilio mzuri. Vitabu hivi hutumika katika shule za misingi kwa ajili ya kufundishia kupitia njia za hadithi zinazosaidia kutoa elimu na mafunzo.

Viunga vilivyotengenezwa kwa maua mazuri ya kuvutia, miti iliyopandwa katika ustadi na mpangilio wenye kijani kibichi, magari yakiwa yamepakiwa wakati kuna wanafunzi wanapita. Mandhari hii huonyesha shule za kisasa za awali zinazotoa elimu bora na ya ufanisi.

Jengo la madarasa ya shule za msingi likiwa linaonekana kwa nyuma kupitia upande wa madirirsha ikiwa ni sehemu ya miundombinu inayotumika kwa kufundisha na kujifunza kwa wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi.

Kabati likiwa na vitabu venye rangi tofautitofauti, ambalo hutumika kuhifadhia vitabu katika shule za awali; kwa ajili ya kumuwezesha mwalimu kupata notisi kwa wakati na kufundisha.

Ndani ya chumba cha darasa, kuna viti vizuri vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri, ubao wa kufundishia pamoja na picha mbalimbali za kielimu zilizobandikwa ukutani, ingawa hakuna wanafunzi waliopo. Mazingira haya yanaonyesha maandalizi bora ya kujifunzia katika shule za msingi.

Ubao maalumu ulioandikwa siku za wiki, ukiwa na alama tofuti tofauti. Hii ni namna nyepesi inayotumika kufundisha katika shule za awali, katika kuwafundisha watoto wa chekechea siku za wiki na kazi zake.

Majengo ya shule yaliyozungukwa na uoto wa asili wa miti mirefu yenye kijani kibichi, kukiwa na eneo la uwanja ambapo wanafunzi wanacheza na vifaa vinavyowezesha kucheza, hii ni mandhari ya shule za misingi za kisasa ambazo hutumika katika kujifunzia.

ngazi nzuri imejengwa kwenye jengo la ghorofa la shule ya msingi ikiwa ni sehem ya inayowezesha usafiri wa salama na wa rahisi kati ya rosha za madarasa, mazingira yanaonesha utaratibu na mapangilio katika shule za msingi za kisasa.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wamekaa kwenye makundi, wakimskiliza mwalimu akifundisha ambapo ameandika masomo katika ubao. Hii huonyesha mandhari ya shule za kawaida za serekali ambapo walimu hutoa mada na wanafunzi kuwapitisha makundi, kujadili mada hiyo.

Jengo la kisasa lenye rosha mbili likiwa na madarasa na madirisha yaliyo wazi, mbele yake kukiwa na viunga vyenye maua na uoto wenye kijani kibichi, haya ni mandhari ya shule za msingi ambapo hutumika katika kutoa elimu mbalimbali kwa ajili ya kupata masomo.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya ubao akitumia vifaa vya kufundishia kuelezea mfumo wa mneng'enyo wa chakula wa binadamu, shughuli hii inaonesha mbinu za kisasa za ufundishaji na umuhimu wa elimu ya sayansi kwa wanafunzi wa shule za sekondari.

Jengo zuri la kisasa lenye losha mbili, ambalo lina madarasa na milango kwa mbele likiwa na eneo la wazi lililosafiwa kwa sakafu nzuri, majengo haya huonyesha mandhari ya elimu na uwekezaji wa kisasa katika elimu na majengo mazuri kwa ajili ya kuboresha elimu.

Kitabu cha elimu kinachotumika katika shule za sekondari ya kemia kikiwa na picha ya mwalimu akiwa anafanya akiandaa kemikali mbalimbali kwa ajili ya maabara, hii huonyesha juhudi za serikali ambazo zimetumika katika kuandaa vifaa wezeshi vya kujifunzia katika hasa masomo ya sayansi.

Ndani ya maabara ya sekondari, kuna meza nyingi nzuri zilizopangwa kwa mpangilio, kila meza imewekwa sehemu ya kuoshea vifaa vya maabara na nafasi ya kufanyia majaribio. Jambo linaloonyesha mazingira bora yaliyotayarishwa kwa ajili ya masomo ya sayansi.

Wanafunzi wawili wa kike waliovaa sare za shule wakisimama ndani ya maktaba wakichagua vitabu kutoka kwenye rafu za kabati, hali hii inaonyesha utamaduni wa kujisomea na upatikanaji wa rasilimali za kielimu zinazowawezesha wanafunzi wa sekondari kuongeza maarifa na ujuzi.

Mwalimu wa kiume akiwa maabara akiandaa kemikali na kuzimina katika chupa maalum kwa ajili ya kuchemshia. Hii huonyesha maandalizi ya vifaa kabla ya wanafunzi kwenda kuvifanyia majaribio ya kisayansi, kuongeza uelewa na kuleta ufanisi katika elimu hasa kwenye masomo ya sayansi.

Maabara ya sekondari isiyo na wanafunzi ikiwa na meza nyingi nzuri zilizopangwa kwa mpangilio. Kila meza imewekewa sehemu ya kuoshea vifaa vya maabara na nafasi ya kufanyia majaribio, jambo linaonyesha mazingira bora yanayotayarishwa kwa ajili ya kujifunza katika maisha ya masomo ya sayansi.

Wasimamizi wa mitihani wamesimama mbele ya darasa wakifuatilia na kuhakikisha mitihani ya taifa inafungwa kwa utaratibu, hali hii inaonyesha nidhani na uwajibikaji katika mchakato wa kitaaluma wa mitihani katika shule za sekondari.

Wanafunzi wa jinsia ya kike waliovalia sare, wakiwa na masweta ya bluu, sketi nyeusi na shati nyeupe wakiwa wamesuka wameketi katika madawati kwa mpangilio maalumu, hii huonyesha utulivu na uandalizi katika ujibuji wa mitihani katika elimu za sekondari.

Majengo ya madarasa yanaonekana kwa mbali, huku upande wa wa karibu kuna uzio wa senyenge umezunguka eneo hilo la shule. Juu ya uzio huo, masweta ya rangi ya bluu yameanikwa kwaajili ya kukauka.

Mwalimu wa kike amechuchumaa akichagua kitabu kutoka kwenye kabati lililojaa vitabu mbalimbali vilivyopangwa kwenye rafu tofauti. Hii huonyesha utamaduni wa elimu na upatikanaji wa rasilimali za kujifunzia katika shule za sekondari, ikisaidia walimu na wanafunzi kujifunza.

Wadau mbalimbali wakiwa wanatoa vitabu katika elimu za shule za sekondari, ambapo walimu wakilishi amesimama akiwa anapokea vitabu mbalimbali kutoka kwenye gari lililo beba vitabu hivi. Hii inaonyesha mchango uliopo kati ya mashirika binafsi na wadau mbalimbali katika kuongeza juhudi za kuendeleza elimu bora kwa kutoa vifaa wezeshi kwa ajili ya elimu.

Kitabu cha elimu ya viumbe hai biolojia, kinachotumika katika shule za awali; kilicho na picha ya mwalimu akimsikiliza mwanafunzi. Hii huonyesha juhudi za serikali, ambazo hutumika katika kutengeneza vitabu vitakavyowasaidia wanafunzi kujifunza elimu ya viumbe hai.

Mwanaume na mwanamke wakiwa wameketi kwenye meza huku mbele yao kukiwa na madaftari, wakionekana kujadili na kusahisha mitihani, hii ni namna inayotumika katika shule za sekondari ambapo walimu wanaweza kukaa pamoja na kusahihisha madaftari ya mazoezi waliyowapa wanafunzi.

Waalimu wa kiume wakiwa nje na wakiwa na vifungashio maalumu kwa ajili ya kufungashia mitihani. Hii huonesha maandalizi ya awali kabla ya kupeleka mitihani kwa wanafunzi na kufanyika katika shule za sekondari.

Mwalimu wa jinsia ya kike ameketi ofisini akiwa na madaftari akisahihisha. Hii huonyesha mandhari ya shule za sekondari na msingi ambapo walimu hukaa ofisini na kupitia madaftari kusahihisha kwa mazoezi wanayowapa wanafunzi wao.

Mkufunzi amesimama mbele ya wanafunzi katika jengo maalumu la kufundishia ndani ya chuo au taasisi zitoazo elimu, huku wanafunzi wameketi wakiwa na vifaa wezeshi vya kujifunzia madaftari, kompyuta, na kalamu wakiskiliza kwa umakini kile wanachofundishwa kutoka kwa mkufunzi huyo.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wameketi kwenye madawati mazuri ndani ya jengo linalovutia, wakifanya mtihani wa kitaaluma ndani ya ukumbi mkubwa wa chuo kikuu, wakiwa katika hali ya utulivu.

Mwalimu wa kiume amesimama mbele ya wanafunzi wa jinsia mbalimbali waliovaa barakoa waliokaa wakisikiliza nasaha, mandhari haya yanaonyesha ni maeneo ya ujifunzaji katika vyuo mbalimbali vya ufundi na vya juu na kutoa elimu bora ya namna ya kujikinga na kuhifadhi mazingira.

Mkufunzi katika cho kikuu akiwa amesimama mbele ya darasa ambapo amezungukwa na wanafunzi wa jinsia ya kiume na ya kike. wakiwa na vifaa mbalimbali vya kujifunzia kama madaftari, kompyuta na kalamu kwa ajili ya kuchukua notsi anazozifundisha.

Mjadala ukiendelea, kati ya wanafunzi wanne waliokusanyika karibu na kompyuta, wakijadiliana na kubadilishana mawazo kuhusu masomo yao. Mazingira haya yanaonesha mafunzo ya vitendo yanayowawezesha wanafunzi kupata ujuzi wa kitaaluma na stadi za kiufundi.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume na ya kike wameketi katika viti wakimskiliza mkufunzi wa kiume aliesimama mbele yao. Mandhari haya yanaonesha juhudi za uwekezaji katika elimu, ambapo vyuo vikuu hutumia njia hii kufikisha mada na uwasilishaji wa mada zao.

Ndani ya ukumbi mkubwa wa chuo kikuu wenye viti vizuri vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri. Watu wengi wameketi kumsikiliza mkufunzi kwa makini. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kitaaluma na mjadala ya kielimu, katika ngazi ya elimu ya juu.

Ndani ya darasa katika chuo kikuu, wako watu walioketi wakiwa wanamsikiliza mkufunzi aliyesimama, huku kwa nyuma kukiwa na wengine wakinakili mada, hii huonyesha mazingira ya kujadili mada tofautitofauti na mienendo ya vikao katika vyuo vikuu.

Ndani ya chumba kikubwa wameketi wanafunzi wa jinsia ya kike wakiwa wamevalia sare, huku mwakilishaji mada kama imevalia vazi maalumu kwa ajili ya kufundishia (jeupe). Mbele yao kuna vifaa mbalimbali vinavyoonyesha mada inayozungumziwa ni mada ya vipodozi na athari zake katika maisha wadada.

Watu wa jinsia yakiume na yakike wameketi katika viti vilivyopangiliwa wakimsikiliza mkufunzi huku akiwa akiwasilisha mada, hii ni namna nyepesi inayotumika katika elimu za juu hasa vyuo vikuu katika ufundishaji ambapo hutumia vifaa wezeshi kama projokta kwa ajili ya kuonyesha mada hizo.

Wanafunzi waliovalia mavazi ya graduesheni katika chuo kikuu, wakiwa wamerusha kofia zao juu. Hii huonyesha furaha na mafanikio aliyoyapata katika elimu ya vyuo vikuu kwa ajili ya kwenda mtaani na kupata ajira.

Mwanamke aliyevalia nadhifu ndani ya chumba, akiwa amesimama mbele ya wanaume walioketi, akiwasilisha mada, hii kuonyesha mchango wa kina mama, katika utoaji wa elimu ,na ongezeko la ufundishaji wa wamama katika elimu ya watu wazima.

Mwalimu wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya ubao, ambapo ameandika mada mbalimbali, huku wanafunzi wakiwa wanamsikiliza, waliovalia sare za zambarau na shati la njano na wameketi kwenye madawati. Hii huonyesha elimu ya shule ya msingi katika shule za kawaida, ambapo zinachangia ongezeko la ufaulu.

Mkufunzi wa kiume aliyevalia nadhifu akiwa amesimama mbele akiwasilisha mada yake, wakati wako wanafunzi wa jinsia ya kiume na wa kike wameketi kwa umakini na utulivu na vifaa vya kujifunzia. Mazingira yanaonyesha maeneo ya kujifunzia hasa vyuo vikuu kwasababu watu wapo katika umakini.

Wanafunzi wakiwa wanafanya mitihani kwa utaratibu katika mpangilio mzuri ndani ya ukumbi mkubwa na mzuri, ukiwa na mwangaza wa taa unaofaa na mazingira ya utulivu yanayosahidia umakini, hali hii inaonesha nidhamu na ushikamano katika mchakato wa kitaaluma usimamizi wa mitihani katika vyuo vikuu.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wameketi darasani wakisikiliza kwa makini na kunakili maelezo kutoka kwa mkufunzi, hali hii inaonyesha bidhaa na umakini katika mazingira ya ufunzaji wa elimu ya juu.

Mkufunzi wa kiume anafundisha wanafunzi wakike na wakiume kwa kutumia projekta, akieleza mada kwa kina na mazingira haya yanaonyesha mbinu za kisasa za ufundishaji na ujifunzaji katika elimu za juu, vikisaidia vikiongeza uelewa na ushirikiano kati ya mwalimu na mwanafunzi.

Wanafunzi saba wa chuo kikuu wakifanya mjadala watatu wakisimama

Wanafunzi wa kiume na wa kike waliovalia sare wakiwa wameketi kwa mpangilio mzuri kwenye viti wakitazama mbele, ambako kuna mwalimu aliyesimama akitumia kifaa cha projekta kuonyesha masomo. Hii ni namna jepesi inayotumika ya kisasa katika elimu za juu za vyuo vikuu ambavyo wakufunzi hutumia projekta kwa ajili ya kufundishia.

Wa kike na wa kiume walioketi kwa utulivu na kwa umakini huku wakishika vifaa wakichukua nukuu kadhaa kutoka kwa mwasilisha mada aliyesimama mbele yao. Katikati hii huonyesha uwekezaji wa elimu katika kutoa mada mbalimbali zinazosaidia maendeleo katika jamii na kutoa ujinga.

Mkufunzi amesimama mbele, akifundisha wanafunzi walioketi , akitumia mbinu za kisasa za ufundishaji , jambo hili linaloonyesha mazingira ya kitaalamu katika chuo kikuu , ambapo wanafunzi wanashirikiana na walimu kupata maarifa na ujuzi kwa kina .

Ndani ya ukumbi mkubwa wa chuo kikuu wanafunzi wa kike na wa kiume wameketi kwa mpangilio mzuri. Wakihudhuria mafunzo hali hii inaonyesha mazingira ya kitaaluma yenye nidhamu na ushirikiano. Ambako wanafunzi wanapata nafasi ya kujifunza,. pamoja katika ngazi ya elimu ya chuo kikuu

Mwanaume ananyolewa na mwanamke, huku wanafunzi wawili wakike wakiwa wamesimama pembeni wakitazama kwa makini, wote wamevaa sare rasmi za chuo, jambo linaloonyesha mafunzo ya vitendo katika fani ya urembo na ususi, ndani ya chuo kikuu cha ufundi stadi.

Wanafunzi wakiwa wameketi juu ya meza na vifaa wezeshi vya kusoma katika chuo cha ufundi na teknolojia na ambapo wanajifunza namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya elektronikia, hii ni namna nyepesi inayotumika kuwafanya wajifunze kwa kutumia vitendo zaidi.

Wanafunzi wakiwa wamevaa sare maalumu wa katika chuo cha ufundi na teknolojia wakitengeneza zana mbalimbali, wengine wakiwa wameketi, wengine wakiwa wanachunguza vifaa vya umeme. Hii huonyesha jitihada za elimu katika kufundisha kwa njia ya vitendo ili kuongeza ufahamu na umakini.

Mwanafunzi aliyevaa mavazi ya kiufundi yupo ndani ya gari akifanya kazi ya kutengeneza, mazingira haya yanaonyesha mafunzo ya vitendo katika fani ya ufundi magari, yakimsaidia mwanafunzi kupata ujuzi wa moja kwa moja unaohitajika kwenye soko la ajira.

Wanafunzi wa vyuo vya kati vya ufundi na teknolojia yaani veta. Wakiwa kwenye mavazi yao maalumu. Huku mmoja akiwa amesimama akiwasimamia, hii huonyesha mandhari ya utulivu na umakini katika ufanyaji wa mitihani katika vyuo vya ufundi na teknolojia veta.

Ndani ya chumba cha ufundi wako watu wakiwa wameshikilia meza na vifaa vya ambavyo hutumika kuunganisha meza, hii huonyesha jitihada za elimu ya uwekezaji katika sekta ya ufundi na huwezesha watu kujifunza kwa vitendo.

Magari mbalimbali yamepangwa ndani ya gereji kwa ajili ya kutengeneza huku wanafunzi wakionekana na wakijifunza kwa umakini chini ya usimamizi wa wakufunzi. Mazingira haya yanaonyesha mafunzo ya vitendo katika fani ya ufundi wa magari akitoa ujuzi wa moja kwa moja unaowasaidia wanafunzi kwa maisha ya kazi.

Ndani ya chumba kikubwa cha utulivu wapo wadada na wakaka waliovalia mavazi maalumu ya kiufundi yanayoashiria elimu ya "veta", wakiwa na vifaa vinavyowawezesha kuchunguza simu kwa umakini wakiongeza ujuzi na ubora. Hii elimu huwasaidia kupata ujuzi utakuwa wasaidia kuingiza fedha na kujikomboa katika janga la umaskini.

Wanafunzi wa kiume na wakike wameketi mezani wakiendelea na mafunzo, huku mbele yao kukiwa na zana mbalimbali za kujifunzia kama: kompyuta, vifaa vya umeme, nyaya, vipimo vya umeme na zana za kiufundi umeme. Mazingira haya yanaonyesha mafunzo ya vitendo vya ufundi stadi yanayowawezesha wanafunzi kupata elimu nzuri.

Jengo kubwa lililojengwa kukiwa na wahandisi mbalimbali, ambalo bado halijawekwa paa wakati kenchi za chuma zikiwa zimekwisha kuwekwa juu. Hii huonyesha miundombinu ya kisasa na namna ya uwekezaji wa serikali katika majengo na mali zisizohamishika.

Mwanafunzi wa jinsia ya kiume aliyevalia mavazi ya kiuandisi akiwa anabonyeza kifaa maalumu kinachotumia mfumo wa umeme. Hii huonesha jitihada za elimu za elimu za kiufundi zinazotumia vifaa vya kisasa katika kutoa elimu bora zinazowezesha kukidhi haja ya soko la ajira mtaani.

Wanafunzi wakiwa na vifaa vya kufanyia mazoezi ya kufungulia simu mezani, wakiwa wameketi juu ya meza na wakichakata na kuangalia hii ni miundombinu inayotumika katika elimu za ufundi yaani veta kufundisha na kuandaa mwanafunzi katika ujuzi utakaowawezesha kuchukua manufaa.

Wanafunzi wakiwa wameketi ndani ya darasa, ambapo juu ya meza kuna vifaa vya kujisomea kama kompyuta, hii ni namna nyepesi ya ufundishaji ambapo kila mwanafunzi anakuwa na nyenzo uwezeshi katika kusaidia kwenye elimu ya sasa ya vyuo vya ufundi yaani veta.

Mwanafunzi aliyevaa miwani ya usalama, ameinama akichomelea juu ya meza, huku wanafunzi wengine wakiwa wamesimama pembeni wakimuangalia kwa umakini. Mazingira haya yanaonyesha mafunzo ya vitendo vya ufundi stadi na matumizi salama ya vifaa na stadi zake.

Wanafunzi wamekaa kwenye madawati wengine wanaandika na wengine wakiwa wanasikiliza kwa umakini, hii inaonyesha mazingira ya kujifunzia yenye nidhamu ambapo wanafunzi wanashirikiana kupata ujuzi na maarifa ya masomo katika vyuo vya veta.

Watu wawili wa kiume wakiwa na kifaa ambacho kinafungua vifaa ndani ya kompyuta. Mazingira haya huonesha elimu ya ustadi ya ufundi inayotumika katika vyuo vya ufundi na teknolojia kwenye kupata maarifa yatakayo wawezesha kukabiliana na changamoto za mtaani.

Mwanafunzi wa kike akiwa ameketi mezani

Mkufunzi akiwa ameshika kifaa maalumu akikifungua, huku wanafunzi waliovalia mavazi ya kiufundi wakiwa wamemzunguka na wakitazama na kumsikiliza kwa makini. Mazingira yanaonyesha ufunzaji wa vitendo unaotumika katika vyuo vya ufundi na teknolojia, yaani Veta, katika kuwakilisha mada na kwa wepesi.

Watu wa jinsia ya kiume wakiwa wako wametulia kwa umakini wakishika zana na kufungua simu, hii kuwa mndhari huonyesha maeneo ya vyuo vya kati vya ufundi yaani VETA, ambapo watu hupata ujuzi wa ufundi wa kutengeneza simu na vifaa vingine vya umeme na vyaki electroniki.

Ndani ya chumba maalumu, kwa ajili ya kujifunzia katika vyuo vya ufundi yaani VETA, kuna wanafunzi wameketi wakiwa wamevalia mavazi maalumu kwa ajili ya ufundi, huku wakitazama na kushika vifaa mbalimbali vya kujifunzia kwenye meza hiyo; ikiwa imezungukwa na vifaa vya kielektroniki vinavyosaidia kujifunza.